Mtu mmoja aliyevalia nguo za rangi nyeusi ameshikilia uzi la mahindi mkononi mwake huku alkilkagua. chini yake kuna rundo kubwa la maguzo ya mahindi meupe yalio kaushwa pia kuna mikongoja miwili ya mbao.

Rundo kubwa la ndizi ambazo zimepangika wima, baadhi ya ndizi niza kijani manake hazijaiva kikamilifu, zimewekwa nje kwenye ardhi isiyo na nyasi.

Ndizi tatu zimefunikwa na karatasi ya blue , kwa ajiri ya kuzuia kukuliwa na wadudu. Kando yao pia kuna mimea mingine ya ndizi ambayo haijazaa matunda.

Ng'ombe wanne wazuri wa kukamuliwa wamepanga foleni. Wanangojea kunyunyuziwa dawa za kuua wadudu. Kando yao kuna mtu mmoja wa kiume ambaye ako na fimbo mkononi. Upande mwingine kuna miti mingi.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana ya buluu, miwani na kofia nyeupe ako shambani ameshikilia ndizi huku akitabasamu nyuma yake kuna mtungi mweusi wenye maji.

Hapa ni shambani. Mimea ya migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri. Majani yake ni makubwa ya rangi ya kijani kibichi. Katika kuna kipande kikubwa cha mti kilichokauka. Konde hili limezingirwa na ua ulio na rangi ya kijani.

Wanawake wawili wamevalia nguo nyeupe na barakoa, moja wao anachota maziwa akitume kifaa cha rangi ya bluu. Mezani kuna ndoo mbili moja ya chuma na nyingine ya plastiki kando yao kuna watu watatu ambao wako katika gumzo .

Hili ni shamba la mimea kama vile ndizi, miti, na mimea mingine. Yote yana rangi ya kijani kibichi. Ardhi yenyewe ni kavu, kuashiria kuwa kuna ukame. Angani kuna mawingu meupe yaliyotanda.

Hapa ni shambani. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi na fulana ya blue , ameshikilia ndizi iliyoiva ikiwa kwenye mgomba. Pia kuna migomba mingine kadha ya rangi ya kijani.

Wafanyi kazi wa usalama wa chakula wamevaa mavazi maalumu ya kinga kwenye chumba safi. Wawili wamesimama karibu na kifaa cha kupika. Kinaweza kuwa cha kupika siagi au vyakula vingine. Wanaonekana wakikagua kilichomo. Mmoja wao ameketi pembeni akiangalia kwa makini. Huenda ni msimamizi anayeangalia utendaji wa kazi.

Kundi la watu limekusanyika kwenye maabara ya chakula, mwanamke aliyevalia fulana ya pinki kofia na miwani ameshikilia kifaa cha metaliki mkononi mwake, wanaume wenye makoti meupe wanafuatilia anachokifanya.